Ni shule lililojengwa na mawe. Lina mabati meupe huku mawingu ya color ya buluu. Tunaona nyasi na maua mengineyo huku nje.

Mlango wa colour ya grey umeandikwa chemistry lab na maabara ya biolojia yaliyoandikwa kwa rangi ya nyeupe na nukta ya juu na ina karatasi hapo chini.

Sehemu ya ukuta wa darasa ambao una maandishi ya herufi. Chini ya herufi hizo kuna miezi mitatu ya mwaka.

Asiya Sururu yu mtoni akiendesha kayaki , mtumbwi wa kuendesha kwa makasia akiendelea kujifunza jinsi ya kuendesha. Tunaona mandhari ya kala ya majani.